hili ni miongoni mwa bweni nzuri na la kuvutia, katika bweni hili kuna vitanda vitatu kila kitanda kimoja chenye uwezo kwa kulala watu wawili, pia kuna kiti na meza ya kujisomea

Katika ngazi za elimu, elimu ya chuo ndio elimu ya juu kabisa. Wanafunzi hawa wa chuo wamekaa kwa umakini kabisa wakifuatilia somo linaloendelea kutolewa darasani, huku wakiwa wanashika peni na karatasi zao.